Inaonyesha gari aina ya Toyota Hilux likiwa limeekeshwa kwenye eneo ya nyasi gari hili linaonekana kuwa na rangi ya kijani kibichi au buluu iliyokolea na lina matairi manne ingawa tairi moja ya mbele upande wa kushoto unaonekana kuwa imepasuka au limetoka hewa nyuma ya gari kuna Kuna miti na anga linaloonekana kuwa safi.

Inaonyesha wanaume wawili wameketi nje ya duka dogo. Kibanda hicho kinaonekana kuwa wakala wa Airtel Money kwani kuna bango la Airtel Money linaloonekana wazi. Wanaume hao wamekaa kwenye viti vya mbao vilivyo nje ya kibanda hicho. Mazingira yanaonekana kuwa barabara au njia yenye vigae.

Inaonyesha duka ndogo au kibanda chenye sanduku la mbao, liliojaa viazi. Nyuma ya sanduku la viazi kuna friji kubwa ya vinywaji, na karibu na friji kuna mabango yenye maandishi M-Pesa, yanayoashiria huduma za kifedha za M-Pesa. Mazingira yanaonekana kuwa nje, labda kando ya barabara au katika soko.

Noti ya shilingi elfu moja za Kenya zaonekana zikiwa zimepangwa kwa mtindo wa feni .

Mkono ya mtu inaonekana ikishika na kupanga rundo la noti za elfu moja zikiashiria shughuli inayohusiana na fedha au kuhesabu pesa. Mtu huyu anaonekana kuvaa nguo nyekundu.

Soko la matunda na mboga lenye shughuli nyingi labda nchini Kenya au eneo nyingine la Afrika Mashariki. Kutoka katika picha hii kuna matunda mingi yaliyopangwa vizuri ikiwemo ndizi zilizoning'inia na zilizopangwa kwenye viondo . Pamoja na mananasi na matunda mengine mbalimbali.

Picha hii tunavyoliona kuna kundi la tikiti maji yaliyopangwa kwenye soko au duka la matunda. Kando yao kuna matunda mbalimbali kama vile machungwa na maembe.

Eneo kubwa lililojaa magari mengi mapya yaliyopangwa kwa safu kama vile vunja wa magari muuzaji au bandari ya magari.

Safu ya gari meupe, yaliyopangwa kwenye eneo la maegesho. Labda kwenye uwanja wa uuzaji wa magari hayo, yanayoonekana kuwa mpya au yametunza vizuri. Magari hayo yameegeshwa kwenye eneo pana la lami, chini ya anga la buluu yenye mawingu meupe.

Safu ya magari mbalimbali yaliyopakiwa pengine kwenye maonyesho au tukio la magari. Magari ni matatu ambayo yamepakiwa, moja nyekundu, iingine jeupe ingine nyeusi.

Nyumba ndogo chenye mlango wa kijani kibichi na maandishi ya ardhi juu yake. Juu ya duka kuna ishara enye maandishi New General . Ndani ya duka vitu mbalimbali vinaonekana vikiuzwa. Kando ya duka kuna barabara au njia ya udongo.

Inaonyesha gari aina ya Toyota IS yenye rangi nyeupe likiwa limeegeshwa usiku. Gari hilo lina namba ya usajili KDC 869P. Inaonekana katika eneo la maegesho lenye taa, labda karibu na jengo au kituo cha ununuzi.

Gari ya aina ya Mazda demio yenye rangi nyeusi ikiwa imepaki kwenye eneo yenye nyasi. Nyuma ya gari hilo kuna magari mengine yaliyo pakiwa na mti kuashiria kua gari liko nje na labda kwenye uwanja au eneo la wazi.

Rundo kubwa la ndizi zikiwa zimepangwa kwa wingi na zinaonekana tayari kuliwa au kuuzwa. Ndizi hizo zina rangi ya njano kuashiria kuwa zimeiva.

Mtu anaonekana akitumia simu ya mkononi ya kifedha. Uwezekano mkubwa ikiwa ni M-Pesa. Huku pesa taslimu zikionekana mkononi mwake. Inaonyesha mchakato wa kutuma au kupokea pesa kupitia simu ya mkononi.

Mkono wa mtu unaonekana umeshika noti za pesa za Kenya zikiwemo noti za shilingi hamsini, mia mbili na mia moja kwa mikono zake miwili.

Duka la rejareja linaonekana, lenye mlango wa bluu na fremu za chuma. Mbele ya duka kuna baiskeli iliyosimama, na pikipiki iliyoidhinishwa karibu. Eneo hilo linaonekana kuwa na udongo usio na lami. Ndani ya duka kuna mtu amesimama ndani, na mwingine ameketi karibu na pikipiki.

Inaonyesha soko la wazi ikiwa na bidhaa mbalimbali za shambani. Katika picha, kuna rundo la viazi, vitunguu vyekundu na nyanya. Zikiwa vimepangwa, kwenye masanduku au vibanda vya kuuza. Inaonekana kama soko la mboga au matunda.